Kundi kubwa la watu limekusanyika linafurahia mechi wengine wameshikilia bango kubwa ambalo limeandikwa Al-Azizia FC. Kuna wengine wanaonekana kuwa wamevalia nguo za machungwa na kijani kibichi.

Mwanariadha ameruka mchanga shindano la kuruka umbali uwanja wa michezo anaonekana mchafu. Viti vya watazamaji vimepangwa nyuma vina rangi ya kijani kibichi.

Kundi la wanaume waliojawa na furaha wamevalia suti nadhifu wengine wakiwa na tai. Wengine wanacheka na kutabasamu wanapopita mbele ya jengo la kifahari. Wote wanaonekana wako mwendoni.

Wanaume wanne wanaonekana, wawili wameketi kwenye meza wanaonekana wakijaza fomu zao. Mmoja amesimama, mwingine ameketi pembeni kana kwamba anasubiri zamu yake. Upo mkono ulioshikilia fomu ambayo haijajazwa.

Wachezaji wa soka wanakimbizana waking'ang'ania mpira. Wanajaribu kung'ang'ania mpira wamevalia jezi tofauti, kuna aliyevaa nyekundu. Wengine wamevaa mashati ya manjano na suruali na soksi za samawati.

Wafanyakazi wawili wameketi kwenye meza, nyuma ya kompyuta. Wanaonekana wako tayari kutoa huduma. Kwenye meza, kuna bango lenye maneno birth and death certificates , ikionyesha huduma wanazotoa.

Wachezaji wa mpira wa kikapu, wamevaa sare za bluu na nyeupe. Mmoja najaribu kuzuia mwenzake mwenye mpira. Mashabiki wachache wanaonekana kwenye viti vya uwanja wa mchezo.

Watu wengi wamekusanyika uwanjani. Wamevaa jezi nyekundu za Kenya. Wanafurahia mchezo. Wanashangilia na kupiga picha. Huu ni mkutano wa mchezo wa raga.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wako uwanjani ,wanacheza mchezo na wako na mpira ,wamevalia jezi nyeupe na wengine wamevalia jezi za bluu.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wanawake wakiwa kwenye mchezo. Mmoja amevaa sare nyeupe na mwengine kijani na nyekundu. Mchezaji wa kijani anashika mpira akijaribu kukimbia. Watazamaji wanaonekana nyuma.

Mwanaume anapokea huduma kutoka kwa afisa wa huduma Kenya. Kompyuta inaonekana mezani. Nyuma kuna maandishi mengi ikiwemo nembo ya huduma Kenya.

Wanasheria wameketi mbele ya jukwaa wamevalia mavazi rasmi. Kuna bendera, maji ya kunywa na mashabiki. Kuna tangazo la hafla.

Wanariadha watatu wa Kenya waliomaliza shindano. Wanafuraha tele na wanatabasamu. Wamevalia sare zinazofanana wengine wakishika viatu vyao. Mmoja wao anainua mkono wake kwa ushindi mkuu.

Mwanariadha anaruka juu, shindano la kuruka umbali, yuko hewani. watazamaji wamekaa, uwanja wa riadha unashuka kwenye mchanga. Viti vya watazamaji vina rangi ya kijani, nyekundu na nyeusi.

Mwanamke anatabasamu. Ameshika skafu nyeupe ilioandikwa bandari Fc. Amevaa jaketi la jinsi na jezi ya blue ilioandikwa bandari Fc pia. Anaonekana kuwa uwanjani.

Kiongozi anapeana mkono na kundi la wanaume, amevaa suti ya kijivu huku mwanaume wingine wote wamevalia majovu mekundu ya mahakama, wote wanaonekana kutabasamu na wanazungumuza.

Wanasiasa kadhaa wamesimama nyuma ya kinara wao, wote wakiwa wamevalia kofia za ODM. Kiongozi wao anazungumza kwenye kipaza sauti, wengine wanamsikiliza. Wanajaribu kuonyesha uungaji mkono.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu uwanjani wakati wa michezo. Mmoja amevalia jezi ya buluu na nyeupe, mwingine ya kijani. Wanagombea mpira. Mshabiki wengi wanaonekana wamekaa.

Eneo la ujenzi sehemu kubwa ya udongo imechimbwa na tinga kubwa ya ujenzi yenye chapa ya Hyundai inaonekana kulingana na mazingira inawezakana ni mradi wa kuboresha baraba au mfereji wa maji.

Kundi la wanasheria wakiwa mahakamani. Wanaume wote wamevaa majoho meusi na nywele za bandia. Mmoja wao anashikilia karatasi za manjano. Wanaonekana wako kortini.

Wanasheria wapya wanahudhuria sherehe ya kiapo. Wanasheria wamevaa majoho meusi na nywele za bandia. Sherehe inaitwa Admission of advocates na inawapa wanasheria haki ya kufanya kazi yao.

Rais wa zamani anapaa kwa bibilia, kuna maamuzi na mke wake. Watu wengi wamekusanyika. Yuko kwenye jukwaa. Watu wanaonekana kumskiza kwa makini.

Mwanamke amevaa sare nyuepe na nyeusi. Amesimama kwa mlango ya ofisi ya huduma yenye mabango yenye maandishi mbalimbali. Rangi za kijani nyekundu na nyeupe zinatawala.

Watu wawili muhimu wanatembea pamoja. Mmoja amevaa suti na mwingine amevaa joho la sherehe. Wanaonekana wako kwenye sehemu fulani ya kitaifa. Kundi la watu linafuata nyuma yao.

Wanaume kadhaa wamekusanyika mbele ya jengo la IMMIGRATION SERVICES CONTROL OFFICE kila mmoja amevaa barakoa, mmoja amevaa kofia nyeusi na suti, jengo lina rangi ya manjano na masaa ya kazi yamewekwa kwenye mlango, wote wanaonekana wana subiri.

Wachezaji wanakimbizana wanacheza mpira. Uwanja una kijani kibichi, mechi inaendelea. Wamevalia jezi nyeupe wengine wamevalia jezi za nyekundu. Nyuma nembo ya Police Stadium inaonekana.

Watu wawili muhimu wanasimama mbele ya umati wa watu, mke amevaa joho la sherehe mwanamume amevaa suti ya kijivu na tai ya manjano, wote wanaonekana wako kwenye sherehe ya kitaifa.

Wananchi wanasajiliwa katika meza nje ya jengo. Kuna wale walioketi ambao ni zamu yao na wengine wengi wapo upande wa nyuma kwenye foleni wakisubiri zamu yao.

Afisa wa serikali anaelekeza mteja kwenye kompyuta mezani. Wahudumu wa Huduma Kenya ambao wamevalia sare za shati nyeupe na madoa ya mekundu wameketi chini.

Kundi la watu wanawake kwa wanaume, wanashangilia kwa furaha. Wote walio mbele wanatabasamu, na kuinua vidole gumba vya mikono yao kuelekea kwenye kamera. Wengine wanashangilia, na kushika bendera ya Kenya.

Wafanyakazi wawili wanahudumia wateja kwenye dawati la Huduma Center, dawati lina bonge lenye maneno information desk wafanyakazi wote wamevaa sare rasmi ofisi inaonekana safi na pana.

Amevaa koti la samawati. Ana vitu vya shingo. Ameketi mbele ya maikrofoni. Nyuma yake, ipo nembo ambayo ina rangi ya kijani kibichi na njano. Anaonekana kuhutubia watu.

Mwanariadha anaruka juu, shindano la kuruka umbali yuko hewani, watazamaji wamekaa, uwanja wa riadha unashuka kwenye mchanga.

Jaji mkuu wa kenya Martha Koome anazungumza mbele ya bendera za kenya huku watu wawili kando yake upande wa kulia na kushoto. Mwanamume amevalia suti wote wanaonekana kusikiza kwa umakini.

Watu wameketi kwenye meza na viti, wakiwa wanasubiri kuhudumiwa. Kuna meza mbili, moja ina bango la INFO DESK . Mwanamke amevaa kofia ya pinki na mwingine amevaa barakoa.

Kopo la plastiki lenye matundu limeketi chini. Limetumika kwa ajili ya kutilia nguo ambazo ni chafu. Linaonekana kuwa lando ya mlango la jengo ambayo ukuta wake una rangi ya waridi.

Mtumishi wa serikali, anatoa huduma wananchi wanapata msaada. Watumishi hao wamevalia sare ikiwemo mashati meupe ambayo yana madoa mekundu. Mwanamke aliyevaa buibui jekundu anaonekana pia.

Kundi la wachezaji wa mpira ya miguu, wamevaa jezi za rangi tofauti. Mmoja mwenye jezi nyeusi, anashangilia kwa mikono iliyonyooshwa. Wengine wanamzunguka na wanampongeza.

Wachezaji wa mpira za miguu wamevaa jezi za rangi ya manjano na nyeusi, wanakimbia kwenye uwanja wa michezo wakishangilia ushindi au goli . Watazamaji wengi wamejaza viti uwanjani.

Wachezaji wawili wa soka, wapo uwanjani. Mmoja amevaa jezi ya bluu na kaptula nyeupe. Mwingine amevaa jezi yenye milia ya rangi ya machungwa na nyeusi pamoja na kaptula nyeusi.

Viongozi wa kiserikali wamesimama kwa safu. Wengine wamevalia majoho. Kuna mti wa mnazi. Wametabasamu wote, ni hafla rasmi. Jengo linaonekana kwa nyuma.

Umati mkubwa wa watu wakiwa na nguo za rangi tofauti. Mwanamke aliye mbele anashangilia kwa mikono juu huku akivaa miwani ya buluu. Watu wengine pia wanafurahi na kuinua mikono juu. Baadhi yao wamevaa jezi zenye maandishi ya Kenya.

, zii wa kisiasa wako kwenye hafla . Wamevalia kofia nyekundu na cheti kinatolewa. Baadhi yao wamefunika nyuso. Watu wamefurahi. Nyuma kuna maandishi, Kenya African National Union na kuna nembo.

Mfanyikazi wa huduma anahudumia wateja. Kuna ishara za huduma za kifedha wanaongea kupitia kioo. Kuna madirisha mawili, ofisi ya serikali.

Viongozi wengi wametabasamu. Wanabadilishana nyaraka wamevalia suti wanafurahia. Wamekusanyika nje ni sherehe ya kiserikali.

Afisa wa Huduma Kenya ameketi kwenye dawati akizungumza na mteja, ametabasamu, mteja ameketi upande mwingine wa dawati akivalia sare ya kijeshi, kwenye dawati kuna kompyuta na vitabu, nyuma yao kuna mabango ya Huduma Kenya na bendera ya Kenya.

Umati wa watu mashabiki wa kandanda wamevalia nguo za blue na nyeupe na wanashangilia kwa mikono iliyoinuliwa juu. Wengine wanapiga kelele kwa furaha na mmoja ana pembe nyekundu.

Wanaume wawili wanasalimiana mmoja wao amevalia suti nyeusi na mwingine amevalia jezi nyekundu ya michezo wanaonyesha shati jipya ya mchezaji lenye jina R.Sylvane na nambari ishirini nyuma yao kuna bango lenye nembo la clabu ya Ulinzi fc.

Bango lenye pichaya jumba ya mahakama kuu ya Kenya. Chini kuna ujumbe unaosema kuwa "lgbtq community have the right to freedom of association which includes the right to form an association of any kind" .

Wafanyakazi wanne wa Huduma Kenya, wameketi kwenye meza zao. Wote wamevaa sare rasmi na wote wamevaa barakoa za matibabu. Wafanyakazi hao wanahudumia wananchi.

Umati mkubwa wa watu wanashangilia. Wamebeba bendera za Kenya wakiwa wameinua mikono juu. Baadhi yao wamevaa fulana zenye maandishi ya Kenya. Moja inaonekana na nembo ya Tusker.

Kando ya barabara ambapo kumejaa takataka, zimekusanywa kwa wingi na kuna watu kadha wanatembea kando, pembeni duka zinaonekana pamoja na magari, hali inaashiria shughuli tofauti.

Wafanyakazi wa Huduma Kenya wanawake wawili wameketi kwenye meza na wengine wamesimama, inamaandishi information desk na nembo ya Huduma Kenya.

Mtoto mdogo ameketi kwenye kiti mbele ya kamera. Anapigwa picha. Wanaume wawili na mwanamke mmoja wamesimama nyuma ya kompyuta wakifuatilia mchakato. Mtoto ametulia vizuri.

Kundi la watu labda waandamanaji wanaonekana wakiwa wamebeba bango kubwa. Wanatembea kwenye barabara iliyo na miti, wote wamevalia suti na nguo nadhifu. Baadhi yao wamevalia barakoa.

Wanaume wawili wako ndani ya ofisi. Mmoja ameketi akivalia shati jeupe, na glavu za bluu, akisaini karatasi. Mwingine amesimama nyuma yake akimwangalia.

Mwanamume amevaa suti ya bluu akizungumza mbele ya kundi la watu. Anasimama katika ofisi ya huduma ya umma ya huduma. Watu waliokaa wanamwangalia kwa makini.

Afisa wa serikali ametembea kituo cha huduma centre . Viongozi wawili wamesimama wakiwa wamevalia barakoa wanaongea na wahudumu walioketi nyuma ya kaunta la. Hema la huduma linatambulika kwa mambango yake.

Kikundi cha wanasiasa kinasherehekea kwa keki na vinywaji. Wamevaa mavazi yanayoonyesha chama chao cha kisiasa ambayo ni ya rangi ya blue imeandikwa PNU.

Kundi la wanaume na wanawake wamesimama nyuma ya kinara kilicho na nembo ya ofisi ya jaji mkuu. Mwanamke aliye katikati anaongea na mwandishi wa habari.

Wachezaji wanne wa mpira vikapu wote ni wanawake wamevaa jezi nyeusi zenye maandishi ya Kenya na nembo ya bendera ya Kenya, wawili wameshikilia mpira, wote wanatabasamu.

Kituo cha huduma centre. Mteja ameketi anahudumiwa na afisa. Wahudumu wengine wawili wamesimama na wamevalia sare, sketi nyeusi, shati nyeupe ambazo zina madoa mekundu.

Majaji watatu wakiwa wamevalia majoho mekundu na meusi. Wamesimama nje ya jengo la mahakama. Wote wanaonekana wakitabasamu. Wameshikilia barakoa mkononi.

Tangi kubwa la maji jeusi, likiwa limewekwa juu ya fremu ya chuma. Linaonekana kuwa na uwezo wa kuhifadhi litre nyingi. Limeunganishwa na mfumo wa mabomba. Kuna ngazi ndogo ya chuma pembeni.

Wateja wawili katika huduma center , wahudumu na mwanamke aliyeketi nyuma ya kaunta kuna computer mbili mezani , mwanamume mmoja ameketi kwenye kiti chekundu akiongea na muhudumu.

Watu wengi wamekuisanyika chini ya hema kubwa. Wafanyakazi kadhaa wanahudumia umma, kwenye meza zilizojaa nyaraka, wengine wameketi wakisubiri zamu yao. Wote wamevaa barakoa.

Uwanja wa michezo wenye mashindano ya riadha watazamaji wamejaa majukwaw wakifurahia mchezo. Wanariadha wachache wako uwanjani na wengine wakiwa kwa njia ya kukimbia.

Watu watatu wamesimama mbele ya bendera za Kenya. Mwanamke katikati anasoma kiapo akiwa ameshika kitabu. Mwanamume kando yake amevalia sutu nyeusi anaonekana akimwangalia.

Kundi kubwa la watu limekaa kwenye jukwaa wakitazama tukio lisiloonekana, baadhi yao wamevalia fulana nyekundu na wengine rangi tofauti wanasubiri kwa hamu , wengine wanaonekana kunong'onezana wao kwa wao.

Nembo ya chama cha siasa cha Jubilee. Ina rangi nyekundu na nyeusi. Juu kuna ndege mweusi anayeshikilia tawi la mzaituni. Chini kuna neno Jubilee na mbele pamoja.

Kundi la wanaume na wanawake, wamesimama mbele ya jengo jeupe, lenye nembo ya Huduma Kenya. Wote wamevalia sare zinazofanana. Suruali nyeusi, shati nyeupe ambazo zina mistari myekundu.

Mfereji ya maji imetawanyika, bomba kubwa la kijani linavuka mto. Vihifadhi vya maji vimetapakaa, miundo mbinu ya zamani inaonekana wazi. Eneo limefunikwa na mimea.

Mashabiki wanashangilia kwa nguvu. Wamevaa jezi za manjano. Mikono imeinuka juu angani. Vinywaji vimeshikwa na furaha. Wako uwanjani wakifurahia mchezo.

Mashabiki wanashangilia kwa nguvu. Wamevaa jezi za Tusker. Mmoja amevaa kofia imekaa kichwani. Mikono imetandawaa furaha. Mchezo unamkuna roho.

Kundi la watu ambao wanasubiri foleni. Mama ameshika mtoto mdogo. Mhudumu anazungumza na umati kutoa kinaoonekana chenye shughuli. Huduma za kijamii zinatolewa.

Wachezaji wapo uwanjani wakimenyana mchezo wa mpira ya mguu. Mmoja amevaa jezi ya manjano, mpinzani wake amevaa nyekundu. Mpira uko katikati yao. Umati unashuhudia mchezo huo.

Kuna afisa anatembelea kituo cha huduma. Wanawake na wanaume wamevalia sare. Kompyuta nyingi zimetumika na wafanyakazi hao. Huduma kwa wateja zinaendelea vizuri. Eneo linaonekana lenye shughuli nyingi.

Banda la Huduma limejaa watu. Mfumo wa kompyuta unafanya kazi na afisa wanasimamia shughuli. Wageni wanatembelea kituo. Huduma bora zinatolewa katika kituo hiki.